Huu ni mchoro, unaotoa mafunzo au onyo jinsi ya kukabiliana na ugonjwa sugu wa malaria. Kuna mtu ambaye amelala, chini ya neti, kama njia moja ya kinga ya gonjwa hilo.

Lori nyeupe lililogeuzwa kuwa kliniki ya kuhamahama limeegeshwa kwenye sehemu yenye nyasi. Watu wanaonekana wakiwa kwenye mstari ili kupokea huduma zinazotolewa kwenye kliniki hili.

Hili ni lori kubwa nyeupe lililogeuzwa kuwa kliniki ya rununu likiwa limeegeshwa kwenye barabara .Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi yenye miti na vichaka nyuma. Wahudumu wa afya pia wako mahali pale.

Hili ni kundi la watu waliovalia mavazi ya sare za kazi za usafi. Kati yao kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia suti ya buluu. Anaonekana kuwasalimu watu hao kama ishara ya kuwapa motisha.

Daktari wa meno aliyevalia barakoa mdomoni na glavu nyeupe mikononi, anatumia vifaa spesheli kutoa huduma za meno kwa mwanaume mmoja aliyevalia jaketi nyeusi pale kliniki.

Hapa ni kliniki ya meno, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti huku akiwa amepanua mdomo meno yakionekana. Daktari wa meno aliyevalia barakoa mdomoni na glavu nyeupe mkononi anaonekana akimhudumia mwanamke huyo.

Mdomo unaonyesha meno kabla na baada ya kufanyiwa urekebishaji. Picha la juu linaashiria jino lililovunjika, ilhali ya chini linaonyesha baada ya kufanyiwa marekebisho ya kusafishwa.

Uso huu umejaa tabasamu huku meno yakionekana nje. Meno haya ni masafi na meupe ishara kuwa amaezingatia uhifadhi na usafishaji wa meno kutumia njia tofautitofauti.

Mtu mmoja amepanua mdomo huku meno yakining'inia nje. Mkono uliovalia glavu ya blue ya mtaalamu wa meno, linaonekana likiwa limeshikilia chombo spesheli, kinachotumika kukagua rangi ya meno mdomoni.

Mtu huyu mwenye tabasamu usoni, anatumia mswaki wa mti kusugulia meno yake. Ana meno meupe na yenye mpangilio mzuri. Hili ni mojawapo la kuhifadhi ya meno.

Kutembelea daktari wa meno kila baada ya miezi tatu ni bora kwa ulinzi na afya bora ya meno zetu. Tendo hili litatusaidia kuzuia magonjwa ya meno kama vile harufu mbaya, kuoza kwa meno, ugonjwa wa fizi na mengineo.

Mtu huyu amefungua mdomo huku meno yake meupe yakionekana. Mtaalamu wa meno aliyevalia glavu za buluu anaonekana akimpakia kitu myu huyu kwenye jino.

Wataalamu wawili wa meno wanamhudumia mgonjwa ambaye kwa kina anaonekana kuwa mtoto. Wote wawili wamevalia glovu za matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya meno au ofisi ya daktari wa meno.

Mafunzo ya utunzaji wa meno ni bora kwa wana wetu, ni vyema tuwatunze ili waweze kuzuia magonjwa ya meno kama vile harufu mbaya, kuoza kwa meno, ugonjwa wa fizi na mengineyo. Madaktari wanapaswa kutembelea vyuo ili kutoa mafunzo haya kwa wanafunzi.

Ni mhudumu wa meno aliyevalia shati ya zambarau na glavu za buluu mkononi. Ameshikilia mchoro wa meno na anaonekana akitoa maelezo muhimu kuhusu mchoro huo.

Huu ni ulinganisho wa kabla na baada ya meno na fizi za mtu. Picha ya juu ikiashiria meno yenye madoa ya njano na kahawia ilhali picha ya chini ikiashiria meno yale yale baada ya matibabu.

Huyu ni daktari wa huduma za meno, akiwa amevalia glavu za buluu mkononi, anaonekana akiwa ameshikilia muundo wa meno mkononi na mswaki ya rangi ya nyekundu, anakaa anatoa mafunzo fulani inayohusiana na utunzaji wa meno.

Huu ni mswaki wa kusugulia meno, ina rangi ya zambarau na nyeupe. Dawa ya kusugulia meno, unaonekana ukimiminwa kwa mswaki huo, ishara ya kuwa, mtu anataka kusugua meno.

Mtu huyo mwenye jinsia ya kiume anaonekana akiwa anasugua meno. Anatumia mswaki ulio na rangi nyeupe na bluu isiyokolea. Ana meno nyeupe mithili ya theluji.

Vifaa hivi viwili vya rangi nyeusi na nyekundu vinapatikana hospitalini. Mara kadhaa hutumika katika kusikiliza mdundo wa moyo wa mtoto aliye tumboni mwa mama mjamzito.

Hiki ni kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kielektroniki. Chombo hiki kimewekwa juu ya meza na kiko tayari kutumika. Mara nyingi hutumika katika vituo vya afya au nyumbani.

Hili ni gari la kubebea wagonjwa walio hali mahututi likiwaelekeza kwenye kituo cha matibabu. Linaonekana lime egeshwa hospitalini na mlango limefunguliwa labda ili kuondoa mgonjwa au ndio kumuweka ndani mgonjwa. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kituo cha kusubiri nje ya hospitali.

Hapa nisehemu ya mahabara ya kisayansi au ya matibabu yenye vifaa vinavyotumika kwa uchunguzi au utafiti. Kwa muonekana kuna mashine ya mahabara yakimatibabu. Mashine hii ni nyeupe na inamistari nyekundu.

Hili ni eneo la kusubiri katika kituo cha afya au hospitali. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku kichwa chake kinaonekana kufunikwa na bandeji. Mmoja kati ya wahudumu anaonekana kumsaidia au kumjali.

Haya ni matembe meupe ya panadoli ,tembe zinatumika kwa sana kwa kutuliza maumivu mwilini. Zimepakiwa katika paketi zilio na rangi ya buluu na nyekundu, huku maandishi yao yakiandikwa na rangi nyeupe.

Hili ni dawa la virutubisho vya vitamini likiwa limewekwa kwenye pakiti iliyo na rangi ya bluu na nyeupe na lenye maandishi ya rangi nyeusi. Dawa hili lina faida kadhaa mwilini.

Hapa ni kituo cha afya. Mama anaonekana akiwa ameshikilia mwanawe, huku mikono ya daktari yakiwa yanampa chanjo, mtoto huyu, ili kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Wanawake na wana wao wako kwenye foleni. Mtu mmoja aliyevalia glavu nyeupe mikononi anaonekana akiwapa watoto hawa chanjo ili kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Mkono wa mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa muhudumu wa afya unaonekana ukimpokeleza mtoto chanjo ambacho unamsaidia kukinga magonjwa mbali mbali mwilini.

Hapa ni chumba cha matibabu. Wahudumu wa afya waliovalia sare ya rangi ya waridi na wengine rangi ya kijani kibichi, wanaonekana kwenye sehemu hii. Mdomoni wamefunika na barakoa. Wanaonekana kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa fulani.

Hili ni sehemu ya hospitali la wagonjwa kusubiria. Kuna wanawake ambao wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Wanaume wawili pia wanaonekana wamesimama kwa mtizamo, wapo hapa labda kusubiria kupewa huduma.

Mtu huyu anaosha mikono yake kutumia maji na sabuni. Maji yanaonekana yakimiminika kwenye ndoo huku mikono yake yakiwa na povu kuashiria anatumia sabuni kuoshea mikono.

Mwanaume huyu mwenye kifua wazi yupo uwanjani. Anaonekana mwenye maumivu tele mkononi. Nyuma yake kuna umati wa watu ambao kwa mtazamo ni watazamaji wa mchezo unaoendelea.

Mwanariadha huyu ameketi kwenye sehemu yenye mawe mengi anaonekana. Ameteleza na kuanguka na baiskeli ameshikilia kisigino chake ishara kuwa ni mahala alipoumia.

Mwanariadhi huyu yumo uwanjani. Anaonekana mwenye maumivu mengi mno huku akiwa ameukunja sura wake. Mkono wake umeshikilia paja kueleza kuwa ana maumivu kwenye sehemu hiyo.

Huyu ni mwanariadha wa kiume akiwa ameketi chini. Anaonekana kuwa Kwa maumivu makali uso wake ukiwa umepindana. Mikono yake imeshikilia paja lake kuashiria kuwa ndio sehemu yenye maumivu.

Mti huu mrefu wenye majani ya kijani kibichi unaonekana ukiwa na matunda juu yake. Matunda haya yanaweza kuwa ni maparachichi, ambayo yako katika harakati ya kukomaa.

Mmea huu una matawi mapana na ya rangi ya kijani kibichi. Yanaweza tumika katika uundaji wa dawa za kienyeji. Upande mwingine, kuna miti mirefu na mimea yanayostawiri.

Miti yenye majani mapana ya kijani kibichi yako kwenye mazingira yaliyo na nyasi. Kuna mimea mengine ambayo yamemea kwenye sehemu hii. Mimea hii inaweza tumika katika uundaji wa dawa za kienyeji.

Mti wenye majani membamba na yenye rangi ya kijani kibichi, limemea kwenye sehemu lenye nyasi. Matawi ya mti huu yanaweza tumika katika uundaji wa dawa za kitamaduni kama vile vile mwarubaini unavyotumika.

Huu ni mmea ulio na majani yaliyo na umbo wa moyo. Mmea huu una rangi ya kijani. Unaweza tumika katika uundaji wa dawa za kienyeji, ambayo hutumika kutibu magonjwa mbali mbali.

Huu ni mmea unaotumika katika uundaji wa dawa za kienyeji. Mojawapo wa mmea kama huu unaojulikana sana ni mwarubaini, ambayo matumizi yake ni mengi katika matibabu ya magonjwa mengi mwilini.